Duka hili lina mandhari ya kuvutia. Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa ustadi mno. Kuna rinda na shati za rangi mbalimbali. Mahali hapa ni pa bei ya juu.

Duka hili, linauza mavazi pamoja na begi ya wanawake. Mavazi haya, yako katika rangi tofauti, pia begi hizo. Nyuma yake, kuna pazia, ambazo niza kuvalia na kujaribia nguo hizi.

Duka hili lina vipuli vya aina tofauti, kuna vipuli vikubwa na vingine vidogo, kuna vya dhahabu na vingine vya fedha. Mahali hapa panaonekana kuwa mandhari nzuri, na yanaonekana kuwa ya bei ya juu.

Duka hili la kuuzia nguo lina mandhari nzuri na ni la kifahari. Nguo hizi zimepangwa kwa ustadi , nyingine imepangwa juu ya meza ilhali nyingine iko kwenye kitundikio . Nguo hizi ni za rangi tofauti kama manjano, buluu na nyeusi.

Duka la nguo za wanawake linauza rinda ambazo zimepangwa kwa ufasaha mno. Rinda hizi ni za aina tofauti, nyingine zikiwa mrefu na zingine fupi. Pia, zina rangi tofauti tofauti.

Duka hili, ambalo limepangwa kwa umaridadi, lina nguo za wanaume. Lina kofia, shati na koti. Nguo hizi, zimepangwa kwa utaratibu mno.

Duka hili linauza mavazi na begi ambazo ni za mtumba. Sehemu hii imeandikwa children's section kuonyesha ni ya nguo za watoto wachanga. Nguo hizi zimetundikwa kwenye viango huku wateja kukagua na kuchagua..

Duka hili lina vitu kadhaa. Lina mapambo, manukato, mafuta, nguo na begi. Mahali hapa pana mandhari nzuri na yamepangwa kwa ubunifu mno.

Duka hili linauza mavazi ya aina mbalimbali kama sweta, shati na suruali. Katika kila nguo, kuna bei iliyopunguzwa, kwa mfano, bei imepunguzwa kwa asilimia 30 kwa sweta na shati kwa asilimia 50 .

Duka hili linauza nguo mbalimbali kama shati, suruali na sweta. Nguo hizi zimetundikwa na kupangwa vizuri. Kwenye duka hili, kuna sehemu mbili ambazo ni za vijana na wasichana .

Kwenye duka la nguo kuna rafu ambazo zina beg za wanawake, koti, shati, na viatu. Mbele yake kuna kiti cha rangi nyeusi, mahali pana utulivu.

Pili limepangwa kwa ubunifu mno. Kuna nguo za aina nyingi. Kuna rinda na suruali za rangi tofauti. Pia kuna begi za wanawake. Nyuma yake kuna pazia ambazo watu hujifunika ili kubadilisha mavazi haya na kujaribu.

Nguo hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia maalum. Kuna sweta, kuna shati, na nguo mbalimbali. Watu wanaonekana kuchagua nguo na kuonekana kujipima, na wengine wanalipia huku wamevaa barakoa.

Duka la budget wear limefunguliwa huku kwenye lango lake kukiwa na vibonzo ambazo zimevaa nguo zinazouzwa . Pia kuna anayewatumbuiza watu ili kuwafanya waje wanunue.

Duka hili linauza mavazi mengi ambayo ni mtumba na ni ya bei rahisi. Watu wengi wanaonekana kuchagua wengine wakilipia walioyachagua. Duka hili linaonekana kuwa lenye shughuli mingi.

Duka hili linauza mavazi ambayo yamepangwa kwa hali ubunifu. Kuna suruali na makoti. Pia kuna begi ambazo zimepangwa kwenye rafu za wanawake.

Duka hili linauza mapambo ya wanawake kama shanga, vipuli na miwani. Duka hili limepangwa kwa makini huku kwenye ukuta kukiwa na picha za wanawake walio warembo mno.

Duka hili la kifahari lililoandikwa Woolworths linauza nguo, kofia na bidhaa nyingine. Duka hili linaonekana kuwa safi na lenye ubora.

Duka hili linauza nguo tofauti kama shati ambazo zina rangi kama manjano, buluu, nyeusi na nyeupe. Juu yake kuna pazia za aina tofauti na pia vitambaa vya kutandika kitanda.

Duka hili la kifahari linauza nguo. Kuna nguo za aina mbalimbali kama koti, shati na mengine megi. Nguo hivi ina rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe na kijani kibichi.

Duka hili la kifahari linauza nguo aina mbalimbali. Linauza shati pamoja na sweta. Nguo zingine zimekunjwa na kupangwa kwenye rafu huku nyingine ikiwa imepakia.

Duka hili linauza nguo tofauti .yaliyopangwa kwa kutundikwa juu na mengine kukunjwa. Yanauza shati za rangi tofauti ambazo bei yake ni mia tisa na pia linauza kaptura na viatu.

Hili lina viatu na nguo. Kuna nguo za kila aina na rangi mbalimbali. Pia kuna viatu ambavyo vinatumika kuchezea mpira. Wafanyakazi wanaonekana kuwa wanafanya bidii kwa kazi zao.

Duka hili lina mandhari nzuri mno, vyombo vyake vimepangwa kwa hali ya ubunifu. Kuna miwani, vipuli, viatu, kofia, na begi za wanawake.

Duka hili linauza viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu nyingi huku nguo zikiwa zimetundikwa juu. Duka hii ina mwangaza maalum ambayo inafanya kuwa ya kifahari.

Duka la kuuzia nguo lina nguo tofauti kama shati na suruali. Nguo hizi zimepangwa kwenye rafu huku zingine zikiwa zimekunjwa na zingine zikiwa zimetundikwa. Nguo hizi ni za rangi mbalimbali na zinavutia kweli.

Duka hili linauza mavazi na marembesho kama vipuli, miwani, begi za wanawake na viatu. Bidhaa hizi zimepangwa kwa ustadi na duka hii inakaa kua ya kifahari.

Botiki ya suti zenye staili na ubora wa hali ya juu. Suti za kiume zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha rangi na miundo mbalimbali. Kila suti imetengenezwa kwa makini na kitambaa bora ikitolea kwa wateja wanaotofautisha umakini na ufanisi.

Boutique yenye staili ina mikoba mbalimbali ya kike na shanga maridadi na miwani pia. Mikoba ya rangi tofauti imepeperushwa kwa ustadi kwenye maweka huku shanga na miwani ikiwa imepangwa kwa ustadi.

Duka hii inauza nguo za wanawake. Vidami vimevalishwa mavazi yenye rangi kali na yenye kupendeza kama nyekundu, bluu na njano ambayo yanavutia kwa macho.

Mavazi na viatu vya watoto vina rangi angavu, miundo ya kibunifu na uimara wa kukidhi shughuli za watoto wakati wa michezo na maisha ya kila siku. Vimeundwa kwa nguo laini na salama kwa ngozi yao nyororo. Vinapendeza.

Mavazi yamepangwa kwa vibati ndani ya maduka ya Mall kuna mashati, rinda ya rangi mbali mbali kama nyekundu, nyeupe, njano yamepangwa vizuri na kuvutia kwa wateja.

Duka lenye mwangaza mzuri limeshikana na mapambo ya kifahari kama bangili za rangi ya dhahabu na fedha, minyororo mizito yenye vito vya kuvutia na hereni za kipekee. Pia kuna vikolezo vya harufu tamu vilivyowekwa kwa umakini kwenye vioo.

Duka la watoto linaloitwa Baby Shop limeshikanwa na nguo za rangi tamu kwa watoto wadogo. Kila rafu ina aina mbalimbali ya nguo kama mikoti laini, suti yenye michoro mbalimbali na rangi ya kupendeza. Wazazi wanachagua nguo kwa makini na mazingira yote haya yanaonekana kama ya kifahari.

Rafu zimejaa mashati enye miundo na michoro tafauti. Kuna miraba mistari na michoro ya kipekee yamepangwa kwa umakini yakiwa tayari kwa wateja kuchangua na kujaribu.

Magari mapya yamepakiwa kwa ustadhi huku yakingoja kununuliwa. Magari haya yana rangi tofauti kama rangi ys chungwa na rangi ya buluu. Vyote hivi vimepangwa katika foleni.

Jumba kubwa la kuuzia magari lina magari ya aina tofauti. Gari hizi zimeegeshwa kwa upande mmoja. Magari haya yana rango tofauti kama nyeusi, nyeupe na buluu.

Katika duka la kuuza magari kuna maneja ambaye ameketi chini huku anawapa waliyonunua gari vifunguu vya gari. Wateja wake wanaonekana kua wenye furaha mno.

Gari ndogo la kibinafsi jeusi, ya aina ya Honda, imeegeshwa mbele ya jumba. Mahali hapa panaonekana kuwa na jua kali, kwa maana gari lina kivuli chake

Jumba la kuuzia magari yana magari ambayo ni mapya mno. Magari haya yanametameta na ni ya rangi tofauti kama nyeusi na nyeupe.

Magari yamepangwa kwa ufasaha kwa foleni moja. Magari haya ni mapya yanangojea kuuzwa. Pia yana rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, bluu na nyekundu.

Gari jipya jeupe limeegezwa la aina ya Honda na nambari KCM 709 K. Mahali hapa ni patulivu na pana kivuli.

Magari yanayouzwa ambayo ni mapya kabisa yamepanga foleni huku yakigonja kununuliwa. Magari haya ni ya rangi tofauti kama ya dhahabu, nyeupe na nyeusi.

Katika chumba ya kuuzia magari kuna magari mengi yaliyopakiwa yakiwa rangi mbalimbali kama nyeusi na nyeupe. Magari haya ni mapya. Gari lililoko mbele ni la aina ya Mercedes ambalo limeandikwa Rawa Auto.

Katika duka la kuuzia magari, kuna mwanamume anayewaonyesha wateja wake gari zilizomo na bei yake. Wateja wake ambaye ni mume na mke wanafuraha kwa kupata gari wanayotamani.

Gari jipya jeupe limo barabarani, lenye rangi safi na inayong'aa chini ya jua. Urefu wake na mwonekano mpya unavutia macho, huku magurudumu yake yakiwa safi bila doa.

Hii ni gari ya aina ya basi ndogo la zamani lenye rangi ya buluu. Inaonekana kuwa imepaki nje ikiwa na chuma cha kulinda mbele. Mbele yake kuna madirisha makubwa na kuna vivuli vinavyoonyesha jua kali.

Lori la kubeba magari, linaonekana likiwa limepakia magari mengi, likisonga mbele barabarani. Huduma hii ni muhimu kwa usafirishaji, kwa kuwa inasafirisha magari mapya yanayoenda kuuzwa.

Mwanaume anatembea kuelekea magari sita yaliyopakiwa kwenye uwanja wa nyasi. Magari ni rangi mbalimbali na miti mingi iko nyuma yao. Mandhari ni tulivu na ni wakati wa mchana.

Kwenye soko hili kuna vibanda ambavyo katikati yake, kuna barabara ambapo matatu inapita. Kwenye kibanda kimoja, kuna bidhaa kama viazi, avokado, nyanya, na karoti.

Soko hili linauza nguo za mitumba ambazo zimewekwa pamoja, ambapo mnunuzi hutafuta moja kwa moja kwa kuwa hayajapangwa kwa njia yoyote.

Duka hili linauza viatu vya aina mbali mbali kama viatu vya buti, viatu vya kuchezea mpira, viatu hivi viko katika rangi tafauti kama manjano nyeupe, nyekundu, na nyeusi. Wakati huu unaonekana kuwa wa usiku.

Soko hili limepakia matunda aina mbali mbali kuna matunda kama ovacado, maembe, majungwa na ndizi zilizotundikwa kwenye paa ya vipanda hivi.

Soko hili lina vibanda kadhaa. Pia kuna wauzaji ambao wametandika bidhaa zao chini na wameketi kwenye sakafu. Wauzaji hawa wanauza matunda kama machungwa na viungo kama nyanya.

Soko hili linauza matunda aina kadhaa. Kuna ndizi, nanasi, machungwa na tikitimaji, vyote vimepangwa vyema na vinaonekana na kuvutia.

Duka la kuuzia nyama lenye nyama zilizotundikwa juu huku zingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu iliyofunikwa na glasi. Chini kuna nyama laini na juu kwenye rafu kuna miguu ya wanyama.

Soko hili linauza bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda. Kuna matunda kama nanasi ambalo limekatwa katwa pia. Pia kuna ndizi zilizotundikwa juu, kuna machungwa.

Soko hili linauza maua. Kuna maua ya aina mbalimbali. Kuna maua nyeupe, mengine ya pinki. Kuna viti ambavyo wauzaji wanakalia huku watu wengine wakiendesha mkokoteni na wengine wakiendesha gari.

Soko hili lina matunda na viungo. Kuna ndizi zilizotundikwa juu kama ndizi ya kupika, ndizi sukari na ndizi ya kawaida iliyoiva. Pia kuna nyanya na ndimu.

Kwenye soko hili, kuna vibanda mbalimbali ambavyo vinauza bidhaa kama karoti, nyanya, kitunguu, ndizi za kupika, tangawizi pamoja na saumu.

Soko hili linaitwa Kikuyu modern market Lina ghorofa mbili na Lina lango mbili zilizofunguliawa. Kwenye soko hili kuna vipanda mbalimbali vinavyouza matunda na bidhaa nyingine.

Soko hili lina lango kubwa la bluu. Na juu yake lina ubao lililoandikwa the new kenyatta market . Watu wanaonekana wakiingia na wengine wakitoka. Huku kuna mkokoteni ulio na mtungi wa maji.

Soko hili ni la wauzaji wengi, ambao wanatumia mwavuli ili kujikinga kutokana na jua kali na pia msimu wa mvua. Pia, katikati kuna wateja ambao wanaonekana kuwa na shughuli nyingi, huku wakipitapita.

Soko lenye kusisimua lina vibanda vya sanaa, mboga mbichi na nguo za rangi rangi. Wauzaji wanaonekana kuwa wanashughulika nao wateja wanatafakari wakitafuta bidhaa.

Soko hili lina vibanda ambavyo vinauza vyakula kama viazi, vitunguu, nyanya. Mwuzaji moja anaonekana kukata mboga ili kuwa tayarishia wateja wake.

Soko hili lina vibanda vya kila aina, kila kibanda kinaonekana kuuza vyakula mbali mbali kama matunda ambayo ni kama ndizi na viungo mbali mbali, wateja wanaonekana kuangalia na kukagua.

Ndizi sukari iliyopangwa katika matopa iko katika rangi ya manjano, imeekelewa kwenye gunia. Inaonyesha mahali kama masoko ambapo inapuuzwa na wakulima.

Duka hili lina uchoraji wa kipekee wa viatu vya kiasili vya wamasai. Vinajulikana kama akala. Viatu hivyo vimetengenezwa kwa ngozi ngumu na mifupa ya miti, vikiwa na rangi ya nyekundu.

Kwenye soko wamama wamejipanga kwa makini wakiuza bidhaa za kushonwa kama viteo, kapeti na viondoo. Wanaonesha bidhaa zao huku wateja wakipita na wakiangalia. Mazingira yanaonyesha shughuli na uhai wa biashara kwenye soko.

Majumba haya ya ghorofa yamepakana huku yakiwa juu mno, yana ua ya mawe, huku mbele yake kukiwa na ua wa mabati ambao unafunika ardhi ambayo haijajengwa.

Katika makaazi kuna majumba makubwa ambayo yana ghorofa nyingi, chini yake kuna jumba ndogo ambalo ni la kibiashara na pia kuna jumba la mabati ambalo pia ni la kibiashara, mbele yake kuna gari inayopita.

Makaazi haya ni ya kitajiri. Yana nyumba mbalimbali zilizozungukwa na ua wa mawe. Pia kuna lango kubwa ambalo ni la hudhurungi. Makaazi haya yamepakana na barabara ya lami na kuna waya za stima.

Jumba hili lina ghorofa kadhaa, ambako kwenye ukuta, kuna bango kubwa la rangi ya nyekundu, iliyoandikwa to let , kumaanisha kuwa watu wanaweza ishi hapo, na pia kufanya biashara na kulipa mwenyewe kodi.

Kwenye mji kuna majumba makubwa ambayo ni ya ghorofa, mbele yake kuna waya za umeme zinazopita. Mbele yakekuna pia barabara anabayo yana magari tele.

Makaazi haya yana majumba marefu yenye ghorofa mingi ambayo yamezungukwa na ua ya mabati. Pia kuna miti kadha wa kadha na juu yake kuna kamba za umeme ambazo zimepita juu.

Jumba hili ni la kifahari. Kuta zake zina rangi ya nyeupe na nyeusi. Mahali hapa panaonekana kuwa ni pa jikoni. Balbu zinazotumika zimepangwa kwa ubunifu mno.

Bango kubwa ambalo liko kando ya barabara na urefu wake umeshinda ua la mabati limeandikwa Highway Heights Kilimani. Limechorwa ghorofa kubwa huku zikichorwa majumba yaliyo kwenye nyumba hiyo. Limeandikwa to let kumaanisha ni la kukodishwa.

Kwenye posti la stima, kumetundikwa bao kubwa la rangi ya nyeupe lililochorwa kitanda. Bao hili limeandikwa Eako Homestore na lina maelezo zaidi kuhusu makazi haya kama nambari ya simu.

Kuna majumba ya ghorofa yaliyopakana, moja ni ya rangi nyeupe nyingine ni ya rangi ya kijani kibichi. Moja imeandikwa Onestar Heights huku waya za stima zikipita chini yake.

Makaazi haya yana majumba ya ghorofa ambayo paa yake ni ya makuti, lina ua la mawe ambalo limezunguka majumba haya, pia kuna ngazi zilizozunguka kufika kwenye ghorfa za juu.

Kwenye makazi haya kuna jumba kubwa la ghorofa. Mbele yake kuna bustani iliyo na viti vitatu vilivyopakwa rangi ya nyeupe. Kuna maua iliyopandwa kama ua ya bustani hii.

Majumba haya ni yenye ghorofa nyingi ambayo bado yanaendelea kujengwa. Kando yake kuna waya za stima ambazo zinapita. Pia kuna mabango yanayotumika kuonyesha biashara yaliyo karibu.

Jumba la ghorofa ambalo ni la kitajiri lina muonekano mzuri. Mbele yake kuna ua ambao ni wa mawe na pia lina lango nzuri. Mbele yake kuna miti kadhaa ambazo ni za kijani kibichi, kuonyesha mahali hapa ni maalum.

Nyumba hili ambalo si la ghorofa linaonekana kuwa ni la zamani kidogo, huku nje yake kukiwa na nyasi ambayo ni ya kijani kibichi pamoja na ya miti. Mazingira haya ni matulivu mno.

Makazi haya yana maadhari mazuri na niya kifahari kwa kua kuna majumba ya gorofa yanayo pendeza . Mbele yake kuna mimea ambayo imepandwa na pia kuna paa ambapo wanaengesha magari yao.

Jumba hili ni la kifahari lina maghorofa ambalo limezungukwa na ua uliopandwa. Mbele yake kumekorogwa huku kando yake kukiwa na majumba mengine ambayo ni ya ghorofa. Mandhari haya ni ya kifahari.

Mahali hapa ni mjini ambapo pana majumba makubwa yenye ghorofa nyingi. Mbele yake, kuna majumba ambayo yanazidi kujengwa, kwa kuwa machuma bado yamo juu.

Jengo kubwa la ghorofa lililobaki bila kumaliziwa inaonekana kwa sura ya mifupa ya chuma na saruji. Waya ya umeme unapita kwenye maeneo yaliyo wazi kuonyesha miundo mbinu ya kusambaza nishati.

Hii ni nyumba maridadi yenye gorofa mbili, iliyo na lango kubwa jeusi na ua mpana. Inaonekana kuwa mahali tulivu na pazuri pa kuishi, kunapendeza mno.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi linaonekana kama ni la biashara au makazi. Jengo hili liko katika hatua ya ujenzi au ukarabati na kuna miundo mingine ya majengo nyuma yake.

Bango kubwa la matangazo la mradi wa mjengo unaitwa city rise residency huko Westlands. Bango linaonyesha majengo ya kisasa na linatangaza vyumba vya kulala viwili na vitatu kuanzia shilingi milioni kumi na moja nukta saba.

Soko kuu ambalo linauza bidhaa kadhaa lina bango kubwa lililotundikwa huko juu ambalo limeandikwa welcome to carrefour, welcome low price ili kuwakaribisha wateja wake na kuwaonyesha kuwa kuna bei nafuu.

Kwenye duka kuu, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa kwa umakini. Juu kuna mabango yaliyoandikwa bei ya kila bidhaa ambayo yametundikwa kwenye paa. Watu wanasukuma troli huku wakiyakagua na kuchagua bidhaa.

Duka linalouza baiskeli ya watoto wadogo, na viti vya watu wakubwa pamoja na watoto wadogo. Viti hivi vimeunganishwa, vingine viko rangi ya colour blue , mingine ni kijani kibichi na vingine ni nyekundu.

Duka hili kuu lina uza nafaka za aina tofauti na pia matunda na bidhaa za ngano. Kuna nafaka kama maharagwe na kuna mwanamke ambaye anatembea huku akipanga vifaa hivi.

Duka hili linauza mafuta aina mbalimbali. Mafuta haya yamepangwa kwenye rafu yaliyo na mwangaza ya kutosha. Mafuta haya ni ya kampuni kama vile Johnsons na Nivea.

Kwenye duka kuu, kuna jokovu paa na iliyo na rafu kadhaa. Kwenye rafu hizi , kuna vinywaji vya aina mbalimbali. Kuna soda ya aina ya Fanta, sharubati ya aina ya Afia na Kenpil. Mbele, kuna maji yaliyopakiwa kwa wingi.

Duka kuu linauza bidhaa za nyama kama nyama ya ng'ombe, ya mbuzi na maini. Nyama hizi zimepangwa kwa ustadi huku zikiwa nyuma ya kioo. Pia, kuna nyama ya kuku.

Duka kuu lina vifaa vya kielektroniki kama jokofu ambayo imeandikwa bei yake na jinsi ya kutumia. Kuna mwangaza mzuri ambao unatolewa na fluorescent .

Duka hili linauza vyakula vilivyotengenezwa na ngano. Juu kuna keki yaliyopambwa kwa umaridadi. Chini yake kuna samosa na maandazi. Vyakula hivi vimepangwa nyuma ya kioo na vinaonekana kuwa bora zaidi.

Katika duka kuu kuna bidhaa mbalimbali kama matunda, nafaka na bidhaa za aina nyingine. Wateja wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kukukagua bidhaa hizi na kupakia kwenye troli zao.

Duka kuu hili linaitwa Clean shelf. Lina rafu mbalimbali ambazo bidhaa zimepangwa kwa umakini na ustadhi. Kwenye rafu moja kuna sabuni na manukato yanayowekwa kwenye nguo.

Soko kuu ambalo lina maandishi makubwa kuonyesha jina lake quickmart. Yana mimea ya kijani kibichi yaliyopandwa nje. Huku kukiwa na gari iliyoegeshwa nje. Mahali hapa panaonekana kuwa penye mandhari nzuri.

Katika duka kuu, kuna bidhaa ambazo zimeundwa na ngano, kama keki, mkate na mandazi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa ustadi, na pia zimepambwa kwelikweli.

Katikati duka kuu kuna maduka yaliyopakana. Kuna duka la Carrefour na nyingine ya spring valley inayoouza kahawa. Duka hizi ni za kifahari. Duka ya Carrefour watu wamepanga laini huku walizonunua.

Sehemu ya malipo ya duka kuu iko tupu bila mteja au mhudumu yoyote. Mashini za malipo zimesimama kimya kwenye kaunta safi, skrini zao zikiwa zimewashwa.

Katika soko kuu, kuna bidhaa nyingi zinazouzwa. Kuna nafaka, matunda, sweet ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu. Wafanyikazi wanaonekana kupanga bidhaa hizi. Kuna mwangaza mzuri ambao unaonyesha mahali pa kifahari.